Eneo la ufuoni wa bahari lenye mandhari ya kuvutia kuna miti ya minazi na mimea ya kijani kibichi pembezoni mwa ufuo, ikitoa kivuli na urembo wa asili. Pia kuna viti vya plastiki vya buluu na meza.

Feri cha abiria na magari kikiwa majini karibu na ufuo. Kivuko hicho cha rangi ya bluu na nyeupe, kinabeba watu pamoja na magari. Kikiwa kinakaribia au kimefika ufuoni, ili kushusha au kupakia abiria na mzigo nyuma yake.

Tangazo la kuingilia hoteli inayojulikana kama "CORAL BEACH" limeandikwa kwa maandishi makubwa likionyesha huduma zinazotolewa ambapo ni, vyumba, villa ndogo za wageni, vyumba vya makazi, ukumbi wa mikutano.

Matatu aina ya Nissan iliyopambwa kwa rangi angavu na michoro ya cartoon kwenye sehemu ya mbele. Juu ya kioo cha mbele kimeandikwa neno inayosomeka kwa maandishi yenye rangi tofauti. Gari hili na namba ya usajili maalum.

Hafla ya kuapishwa, au kuapishwa kwa kiapo cha uongozi. Mtu mmoja ameketi mezani akisaini nyaraka muhimu. Huku kiongozi mwingine aliyevaa vazi la kisheria akisimama karibu na bendera ya taifa. Nyuma yao na kundi kubwa la majaji na maafisa wa mahakama, waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na nyeupe.

Trela kubwa la mizigo lisilo na shehena lenye magurudumu sita. Lina maandishi ya tahadhari yenye kusomeka, ikimaanisha linaweza kubeba mizigo mpana. Kwa mbali kuna trela jingine refu, iliyobeba mizigo au vifaa vizito.

Bahari yenye mawimbi madogo yanayopiga ufueni. Maji yanaonekana yakiwa safi na yenye rangi ya samawati huku povu cheupe likitanda pe pembezoni wa ufukwe.

Kikundi cha vijana wakicheza ngoma ya kitamaduni uwanjani, wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi ambapo wasichana wanasketi nyeupe na mapambo nyekundu shingoni na mvulana ananguo yenye mistari nyekundu na meusi.

Ufuo wenye mchanga mweupe na vipande vya majani ya bahari vilivyotapakaa juu ya mchanga. Nyuma ya ufuo kuna miti ya minazi na miti mingine ya kijani pamoja na nyumba za makuti na paa za mabati zilizojengwa karibu na miti hiyo.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya camera huku watu wazima waliovaa suti wakisimamia mchakato huo wamekaa katika ofisi yenye dawati, computer meza na mafaili yalioyo kwenye kabati la mbao.

Watu wakihusuka katika shughuli ya usajili, kwenye meza ya mbao iliyo inje ya jengo lenye ukuta ya mabati. Wanaume watatu wameketi mezani wakitumia karatasi na kalamu kuandika. Huku mwanamke mwenye nywele ndefu amesimama karibu nao akionekana kusubiri huduma.

Ufuoni mwa bahari wenye mchanga mweupe uliofunikwa kwa mikoko na majani ya mwani yaliyosukumwa na mawimbi, bahari inaonekana tulivu huku maji yakiwa na rangi ya samawati na mwanga hafifu.

Wachezaji wamevaa jezi tofauti uwanjani. Mpira unachezwa katikati ya dimba. Mashabiki wengi wamekaa majukwani, wengi wanajaribu kudhibiti mchezo. Nyasi za kijani zimefunika eneo lote.

Gari kubwa la mzigo aina ya dump truck lenye rangi ya njano limebebwa juu ya trela kubwa ya usafirishaji. Gari hilo lina magurudumu makubwa sita na limeandikwa namba ubavuni. Nyuma ya trela kuna jengo refu linaloendelea kujengwa na pia kuna mti wa mnazi.

Majengo ya makuti yamejengwa ardhini, mitende mirefu imesimama pande zote. Meza nyeupe zimewekwa upande wa kulia. Ukuta mdogo unaoneka mbele kabisa. Sehemu inaonekana kua ya mapumziko. Mandhari inaonyesha utulivu na uzuri.

Kibanda cha kienyeji kilichojengwa kwa miti na kuezekwa kwa makuti. Chini yake kuna viti na meza vikionyesha huenda ni sehemu ya kukaa watu au sehemu ndogo ya biashara kama mkahawa wa kienyeji.

Eneo la wazi lenye miti mingi ya kijani. Kwenye eneo hilo kuna rundo la vitanda vya chuma vya rangi ya kutu, iliyopangwa kwa pamoja. Upande wa kulia kuna kioo cha gari kinachoonyesha sehemu ya ndani ya gari.

Nembo ya Judiciary ikiwa upande wa kulia juu, maneno yameandikwa watu mbalimbali wanaonekana wakishiriki maonyesho kuna mapanda ya maonyesho yenye maneno ya taarifa, kuna askari na wanainchi wanaonekana wakizungumza kwenye banda.

Jengo la kanisa yenye kuta za rangi ya krimu na mpaka ya kijani. Juu yake kuna pango lililoandikwa likionyesha jina la kanisa hilo. Jengo lina mlango mkubwa wa kuingilia pamoja na mlango mengine madogo.

Kontena kubwa ya mzigo iliyowekwa juu ya trela la lori. Ikiwa imeandikwa maandishi na nambari mbalimbali na alama za tahadhari, ikiwemo ishara ya pembe tatu ya rangi au ya manjano na maandishi ya onyo. Trela limepakizwa na limeandikwa.

Chumba cha dukani ambacho kimepangwa televisheni nyingi za kisasa kwenye mstari mmoja kando ya ukuta. Baadhi ya televisheni zinaonyesha picha zenye rangi angavu kama mandhari kijani na milima huku zingine zikiwa zimezimwa au kuonyesha skrini tofauti

Kijitabu cha muongozo chenye kichwa iliyoandikwa kwa rangi nyeusi, kikiwa na picha la jengo la mahakama. Kijitabu hiki kinaonekana kuwa cha sera na taratibu za rasilimali watu, kinachotumiwa na mahakama ya Kenya.

Jengo la mawe lililo funikwa na mimea ya kijani huku miti ya minazi ikisimama pembeni yake. Anga linaonekana kua na mawingu mepesi chini ya mwanga wa jua, na nguo zimeanikwa kwenye veranda ya jengo hilo.

Madaraja ya kuvukia baharini mawili makubwa yaliyoko majini. Feri hizi hutumika kusafirisha abiria, magari na mizigo kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Kati ya hizo kuna pia mtumbwi au mashua ndogo inayoelea karibu nazo.

Waumini waliokusanyika ndani ya kanisa wamekaa na wengine wamesimama kwenye benchi za mbao, wakielekea mbele ambapo madhabahu ipo. Kanisa linaonekana kubwa na safi lenye nguzo nyingi.

Choo ya kisasa yenye sinki mbili za maji safi zilizowekwa juu ya kabati la rangi ya kahawia. Juu yake kuna kioo kikubwa kinachoakizi sehemu ya choo.

Gari la moshi lenye madirisha mawili mbele, huku chini ya madirisha hayo ikipakwa rangi nyekundu ambayo inapita reli lake kwa kasi mno ikibeba abiria wanosafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kontena kubwa rangi ya manjano imesimama namba zimeandikwa mlango wa mbele, mabati mazito yametumika kutengeneza nyuma, kuna kontena nyekundu imeonekana ardhi inaonekana kuwa saruji picha imepigwa bandari mchana.

Hekalu kubwa la kihindi lenye mnara mrefu mweupe unaochomoza juu kuelekea angani. Huu umechorwa kwa rangi nyeupe na juu yake kuna bendera ndogo ya rangi nyekundu. Upande wa kushoto kuna jengo lenye nguzo nyingi zilizojengwa kwa mtindo wa kale.

Bango lenye maelezo na maandishi kwa kiingereza kuhusu michoro ya kuta ya kireno katika ngome ya Yesu . Bango hilo linaeleza kuwa michoro hiyo ilichorwa kwa rangi ya kubuni.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi rasmi wakiwemo majaji waliovaa mavazi mekundu na ya heshima wakisalimiana kwa mikono na mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya giza. Wote wanaonekana wakiwa na tabasamu na hali ya furaha.

Bandari yenye makontena mengi ya mizigo yaliyopangwa kwa rangi tofauti kama nyekundu, bluu na kijani makontena haya yanatumika kusafirisha bidhaa mbali mbali kwa meli.

Watu tano waliosimama kando ya lori. Lori ikiwa na mzigo ndani. Gari ya kuabiri mizigo ndani ya lori ikiwa imesimama nyuma ya lori. Watu wakiwa wanasimama wakiangalia.

Ufuo wa bahari wenye watu wengi wakiwa wanatembea na kufurahia mandhari, wengine wanaonekana wamesimama kwenye maji madogo karibu na ufuo, kuna mashua ya rangi ya bluu na njano upande wa kulia hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu bila jua kali.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au ibada wenye viti vingi vya rangi ya zambarau nyekundu vilivyopangwa kwa mstari. Dari ya ukumbi huo inatengenezwa kwa muundo ya mbo na chuma na luna mapazia marefu yanayoning'inia.

Watu wawili waliovaa nguo za kitamaduni za Kiislamu wakiingia kupitia mlango mkubwa ndani ya jengo. Kuta zimepambwa kwa vifaa vya maonyesho vilivyowekwa kwenye fremu upande wa kushoto na wa kulia wa mlango. Pia juu yake kuna taa ya umeme yenye mwanga wa kijani.

Barabara kuu lenye njia mbili, kila upande ukiwa na alama ya barabarani. Kwenye barabara hiyo, kuna lori kubwa la trela lenye matairi mengi, likibeba mzigo nzito uliofunikwa kwa turabai ya kijani na kufungwa kwa uangalifu. Trela linaonekana limebeba kifaa kikubwa cha duara, ambacho kimefungwa kwa kamba za usalama.

Fuko linatembea ufueni, ukuta wa mawe kumefunikwa majani, mchanga mweupe umesambaa ardhini, nyasi nyingi zimemea juu, nyumba ndogo imejengwa mbali, mti wa nazi unasimama kando.

Hii ni picha ya mkutano wa jamii uliofanyika nje chini ya hema kubwa. Watu wengi wameketi kwenye viti vya rangi tofauti wakisikiliza au kushiriki shughuli.

Mandhari ya bustani yenye nyasi za kijani na miti iliyoota vizuri. Kando kuna njia ndogo ya udongo iliyopita katikati ya bustani. Upande wa kulia kuna jengo jeupe lenye nguzo na ngazi zinazoelekea juu. Pia kuna vichaka na mimea midogo iliyopandwa karibu na nguzo za jengo.

Feri iliyoko majini ikiwa imebeba abiria wengi pamoja na piki piki ikionekana ikisafiri chini ya anga yenye mawingu na kwa mbali kuna majengo na meli kubwa zinazoweza kuonekana.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakiwa kwenye eneo la wazi lenye miti na majengo ya makuti. Upande wa kushoto kuna wanakaka na wanaume wanao cheza ngoma, wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya kahawia na mengine yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi katikati na kulia kuna wapiga ngoma waliokaa wakipiga ngoma za kubwa za kitamaduni.

Mazingira ya bustani yenye miti na maua ya rangi ya njano. Nyasi na udongo vinaonekana safi na vilivyotunzwa vizuri. Nyuma ya bustani kuna majengo meupe yenye paa la makuti au bati.

Kundi la watu waliopiga picha ya pamoja mbele ya jengo la mahakama, wakiwa wamevaa fulana na mashati ya sare zenye rangi tofauti kana kijani, nyeupe na nyeusi baadhi wakiwa na kofia.

Viti vya mbao vya kupumzikia vilivyopangwa kwenye mchanga mweupe ufueni. Kila kiti kimewekwa chini ya mwavuli mkubwa uliotengenezwa kwa makuti unaotoa kivuli.

Eneo la ibada ya kidini kwenye ukuta kuna picha ya mtu aliyechorwa anayebaliwa nyoka shingoni ambao uenda ni taswira ya mungu katika dini ya Kihindu. Chini yake kuna vitu vya ibada vikiwa mezani.

Mwalimu amesimama akitoa maelekezo, wanafunzi wameketi wakisikiliza kwa makini. Ukuta unamabango yenye mandishi mbalimbali. Viti imepangwa maandhari kwa mpangilio mzuri. Meza ndogo ziko karibu na ukumbi wa mbele, mwanga wa ndani unaangaza sehemu nzima.

Mandhari ya uwanja wa ndege ikipigwa kutoka ndani kupitia dirisha kubwa. Nje kuna ndege moja iliyosimama kwenye uwanja wa kurukia na kutoa. Karibu na ngazi nyekundu zilizowekwa kwa ajili ya abiria kupanda.

Mandhari ya uwanja wa ndege ikipigwa kutoka ndani kupitia dirisha refu. Nje kuna ndege ndogo yenye rangi nyekundu na nyeupe iliyosimama karibu na barabara ya kurukia na kutoa. Nyuma yake kuna nyasi nyingi za kijani na miti na anga linaonekana kuwa safi na la buluu.

Kufukwe cha abiria kikivuka majini, kifukwe hiki kimejaa watu na kimepakwa rangi ya blue na nyeupe kipo katika eneo la bahari au mto mpana.

Eneo la mapumziko lenye bwawa la kuogelea upande wa kulia. Kando ya bwawa kuna nafasi ya kutembea iliyotengenezwa kwa mawe tambararu. Upande wa kushoto kuna miti mingi mirefu na yenye majani mengi ambayo yameleta kivuli.

Ufuo wenye mchanga mweupe ulio safi na mpana. Kando yake kuna vibanda vidogo vyenye mapaa ya makuti vinavyotoa kivuli kwa wageni wanaokuja kupumzika. Nyuma ya vibanda hivyo kuna miti mingi ya minazi na michikichi.

Mashua ndogo ya mbao imeegeshwa kwenye mchanga. Kuna mchanga mweupe wa pwani, maji ya bahari yanaonekana upande wa kushoto. Kuna miti ya kijani pembezoni mwa pwani, mwavuli wa kivuli unatokana na miti iliyo karibu.

Mzee aliyevaa kanzu nyeupe akitembea kwenye barabara nyembamba katika kuta mbili za nyumba za zamani, anaonekana akishikilia fimbo mkononi mwake wa kulia. Nyumba iliyo mbele yake imepakwa rangi ya kijani kwenye sehemu ya chini na nyeupe juu.

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika kwenye sherehe. Majengo yamepambwa kwa bendera ndogo zenye rangi tofauti. Watu wengi wamevaa mavazi ya hesima, baadhi wakiwa na kanzu na hijabu. Shughuli inaonekana kufanyika katika uwanja au barabara ya kijiji. Hali ni ya furaha na shamra shamra ikionekana kama tamasha au maadhimisho.

Meli kubwa inasafiri baharini. Mtu amevaa koti jekundu. Mawimbi madogo yanaonekana nyuma. Anga linaonekana wazi kabisa. Abiri anaangalia upande wa mbele huku meli likija.

Mtumbwi wa samaki uliowekwa ufueni kwenye mchanga mweupe ukiwa imechorwa rangi ya buluu na nyekundu ambapo kuna alama ya magugu ya baharini na takataka chache zilizotupwa na maji, hali ya mazingira inaonyesha ni wakati wa mawimbi kushuka.

Benchi la mbao lililotengenezwa kwa ustadi na kuchongwa maandishi juu yake. Pia limewekwa kwenye eneo lenye mchanga mweupe huenda karibu na ufueni. Karibu na benchi kuna nguzo za mbao zilizopakwa rangi nyeupe na mistari nyeusi.

Ufuo wenye mchanga mweupe unaonekana. Mawimbi madogo yanagonga pwani. Vipande vya kuni vimesambaa kando ya bahari. Nyasi za kijani zipo karibu na miti. Anga linaonekana kuwa safi na la buluu.

Ndani ya kituo cha huduma center Kenya, kuna wafanyikazi waliovalia sare za rangi nyeupe na nyekundu, pamoja na barakoa. Wameketi nyuma ya meza chenye computer . Mteja mmoja amesimama mbele yao akizungumza akiwa amevaa koti la blue . Pia kuna mtu mwingine amesimama karibu naye akiwa amevaa sare za huduma center .

Vivuko viwili vya baharini vikiwa vimeegeshwa vinatumika kuvusha magari na abiria kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Kuna watu wanaonekana wakisubiri au kupanda kivuko kilicho upande wa kushoto. Imepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Maanthari huenda ni eneo la feri maarufu nchini Momba

Umati wa watu wakiwa wamekusanyika wakisherehekea au kushangilia wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Watu hao wanaonekana wenye furaha wakipiga kelele na kuinua mikono yao juu.

Mtu aliyesimama karibu na nyumba za jadi zilizojengwa na kwa udongo, na kuezekwa kwa makuti, nyumba hizo zina milango ya bati, na mbele yake kuna mti mkubwa wenye matawi.

Meli kubwa ya mizigo ikiwa majini. Juu ya meli hiyo kuna macontainer mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa mstari. Meli hiyo ikionekana kusafiri baharini chini ya anga la buluu .

Kanisa liitwalo MAVUNO CHURCH, kuna waimbaji wawili wamesimama jukwaani wakiimba wakiwa na kipaza sauti kwa nyuma yao kuna skrini kubwa inayoonyesha maandiko ya nyimbo au jumbe, kando ya jukwaa kuna wapiga vyombo akiwemo mpiga kinanda na mpiga ngoma.

Mwanaume anayesimama karibu na pikipiki ambayo imebeba madafu mengi. Hayo yamepangwa juu ya sehemu ya kubebea mizigo ya pikipiki na mengine yameanguka chini. Huyu anaonekana amevaa kofia na fulana ya mikono mirefu na yuko karibu na ukuta wenye maandishi yanayo ya nyeusi.

Jalada la nyaraka kutoka tume ya huduma za mahakama nchini Kenya. Jalada lina nembo ya Jamuhuri ya Kenya pamoja na alama ya huduma za mahakama, sehemu ya chini kuna sanamu ya Lady Justice ambayo ni ishara ya haki na usawa katika mahakama. Maneno yaliyoandikwa kwenye jalada ni...

Daraja jipya la kisasa lililojengwa juu ya mto, likiwa na barabara pana imepakwa lami nyeusi safi na imesukwa na ukuta wa usalama pembeni. Kando ya daraja kuna nguzo nyingi za taa za barabara.